Shughuli ya maandalizi ya udongo ndani ya banda la kilimo huwakilisha dhana ya agroveti na madawa ya mifugo, miundo mbinu ya pembejeo inayowezesha wakulima na wafugaji kupata huduma za afya ya wanyama mbolea na ushauri wa kitaalamu, kwaajili ya uzalishaji endelevu huku ikichangia kupunguza magonjwa kuongeza tija, na kuimarisha usalama wa chakula.

Chupa yenye dawa ya bay ''maketi plus'' ni maandiko kwa maandishi mekundu na nyeupe uwakilisha bidhaa ya mifugo, suluhisho la sindano linalotumika kutibu vinyo ya ndani na nje ya manombe, ikionyesha umuhimu wa maduka ya ''agrovet'' katika kudhibiti magonjwa ya mifugo kuboresha afya ya wanyama na kuongeza tija ya ufugaji.

Rafu zilizojaa mbegu dawa za mimea na madawa za mifugo katika duka la pembejeo, huwakilisha dhana ya huduma za afya za mifugo miundombinu muhimu inayowezesha wakulima na wafugaji kupata bidhaa bora kwa ajili ya uzalishaji endelevu, kudhibiti magonjwa ya wanyamana na kuimarisha usalama wa chakula, kupitia huduma za kitaalamu na upatikanaji wa taarifa sahihi za matumizi ya dawa.

Rafu zilizojaa dawa za mifugo, mbolea na mbegu; ndani ya duka la agroveti, inaonyesha mazingira ya huduma za kilimo na tiba ya wanyama. Maduka haya hutoa ushauri wa kiafya, chanjo na virutubisho kwa mifugo; huku yakisaidia wakulima kudhibiti magonjwa, kuongeza uzalishaji na kuboresha ustawi wa wanyama kupitia bidhaa bora na elimu ya matumizi.

Lori lililojazwa nanasi kwa wingi, likisimamiwa na mkulima aliyevaa mavazi ya kazi, huwakilisha dhana ya mazao ya biashara. Uzalishaji wa mazao yenye thamani ya kiuchumi kwa ajili ya soko, unaochochea ajira ya vijijini, huongeza kipato cha wakulima na kuchangia ukuaji wa uchumi kupitia biashara ya ndani na nje ya nchi.

Bustani yenye mimea ya mboga na miti ya matunda yenye mazao makubwa kuwakilisha dhana ya mazao ya biashara. Uzalishaji wa mazao yenye thamani ya kiuchumi kwaajili ya soko, unaochochea kipato cha wakulima, kuimarisha usalama wa chakula na kuchangia ukuaji wa sekta ya kilimo kupitia biashara ya ndani na ya nje ya nchi.

Rundo kubwa la viazi zitamu vilvyovunwa na kupangwa na wakulima, kuonyesha uzalishaji wa mazao ya biashara. Kazi ya mikono, usafirishaji wa haraka na soko la ndani hujenga msingi wa kipato cha jamii za vijijini.

Viazi vilivyokusanywa kwa wingi mbele ya shamba lenye kijani kibichi huwakilisha dhana ya kilimo cha mazao ya biashara, mchakato wa kilimo unaolenga uzalishaji wa mazao yenye thamani ya soko kwa ajili ya kuuza kuongeza kipato cha wakulima kuchochea ukuaji wa kiuchumi wa vijijini na kuimarisha usalama wa chakula kupitia mbinu bora za uzalishaji.

Mkulima aliyepiga magoti akishika viazi vikubwa mbele ya rundo la mazao yaliyovunwa kuwakilisha kilimo cha mazao ya biashara. Mchakato wa uzalishaji wa viazi kwa wingi unaolenga soko la kipato cha wakulima na kuimarisha usalama wa chakula.

Uvunaji wa mikungu ya ndizi kwa kutumia fimbo ndefu katika shamba lenye msongamano wa migomba, kuwakilisha dhana ya mazao ya biashara. Mazao ya kilimo yanayolimwa kwa madhumuni ya kuuza na kupata faida, ikihitaji mbinu bora za uzalishaji, usimamizi wa mavuno na miundombinu ya masoko, ili kuongeza thamani na kukuza ajira kwa vijana wa vijijini.

Watu kadhaa wanavuna mahindi katika shamba lenye mashina yaliyokauka, huku angalikiwa na mawingu meusi kuwakilisha kilimo cha mazao ya biashara mchakato wa kuvuna kwa wingi unaolenga soko la kuchochea kipato cha wakulima kuhimarisha usalama wa chakula na kuchochea uchumi wa vijijini

Wakulima wanakusanya viazi na kuviweka kwenye magunia meupe katika shamba lenye udongo uliochimbwa kuwakilisha dhana ya kilimo cha mazao ya biashara mchakato wa uzalishaji wa chakula kwa wingi unaolenga soko na wachochea ajira vijijini kuimarisha kipato cha kaya na kuchangia usalama wa chakula katika ngazi ya kitaifa.

Rundo kubwa na mahindi meupe yaliyovunwa na wakulima wawili katika shamba lililojaa mimea iliyokauka wakilisha kilimo cha mazao ya biashara. Mchakato wa kuvuna kwa wingi unaolenga kuuza kwa faida kuchochea uchumi wa vijijini na kuimarisha usalama wa chakula kupitia soko la ndani na la kimataifa.

Mifuko mikubwa ya mihogo iliyovunwa shambani huonyesha nguvu ya mazao ya biashara, wakulima huwekeza katika uzalishaji wa wingi na usafirishaji wa haraka ili kuongeza kipato na kuchochea maendeleo ya kiuchumi ya vijijini.

Uchakataji wa mazao ya biashara kama nanasi, huonyesha mnyororo wa thamani unaotegemea kazi ya mikono. Usafirishaji wa haraka na masoko ya ndani na nje. Wakulima na wafanyakazi hujenga uchumi kupitia uzalishaji wa bidhaa zenye thamani ya kibiashara.

Kifuko mikubwa ya mahindi iliyovunwa pembeni ya gari la mizigo, huonesha nguvu ya kilimo cha mazao ya biashara. Wakulima huwekeza katika uzalishaji huu kwa wingi, usafirishaji wa haraka na masoko ya ndani na nje ili kuongeza kipato na kuchochea maendeleo ya kiuchumi vijijini.

Mkulima akiwa pembeni ya rundo la kabichi zilizovunwa kuwakilisha kilimo cha mazao ya biashara. Kabichi ni zao lenye soko la haraka katika miji, linalohitaji mbinu bora za upandaji, ratiba sahihi za uvunaji, na usimamizi wa usafirishaji ili kuhakikisha faida kwa wakulima wa kiwango kidogo na wa kati.

Mkulima anavuna nyanya zilizoiva ndani ya bustani ya kisasa, kuwakilisha kilimo cha mazao ya biashara. Nyanya ni zao lenye soko la ndani na nje, linalohitaji mbinu bora za kilimo, usimamizi wa udhibiti wa wadudu na mnyororo wa thamani unaojumuisha uvunaji, upakiaji na usafirishaji kwa faida ya kiuchumi.

Wakulima mbalimbali wanakusanya na kupanga vitunguu kwenye shamba lenye mandhari ya kijani na milima kwa mbali kuonyesha mchango wa kilimo cha biashara katika uchumi wa vijijini, vitunguu huuzwa kwa faida, huongeza ajira na huimarisha mnyororo wa thamani wa mazao ya chakula.

Wakulima wanapanga magunia ya viazi vilivyofunikwa kwa neti na majani, kuandaa mazao kwa usafirishaji kupitia lori lililoegeshwa pembeni. Viazi hivi huuzwa kwa faida katika masoko ya mijini na huchangia ajira, kipato cha kaya na uendelevu wa kilimo cha biashara.

Mkulima anachunguza nyanya zilizoiva zilizopo kwenye bustani zilizopangwa vizuri kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha biashara nyanya hzi huuzwa kwa faida katika masoko ya mjini zikichangia kipato cha kaya usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi wa kilimo

Masanduku kadhaa yamejaa nyanya zilizovunwa kutoka shamba lenye udongo mwekundu, kuonyesha mafanikio ya kilimo cha biashara. Nyanya hizi huuzwa kwa faida katika masoko ya mijini zikichangia kipato cha wakulima na kuimarisha mnyororo wa thamani wa kilimo.

Kwenye kituo cha ukusanyaji wa mazao, makreti mengi yamejaa nyanya zilizoiva zenye rangi ya ngao huku wafanya kazi wakizichambua na kuzipanga kwa uangarifu, hali inayoonyesha uzalishaji mkubwa wa nyanya kama zao la biashara linalolimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza sokoni na kuchangia kipato cha wakulima wa maeneo ya vijijini.

Kwenye shamba la kilimo cha biashara lundo kubwa la karoti zenye rangi angavu zimmmekwa chini ya anga la bluu huku mfanyakazi mmoja akizichambua kwa mikono miwili inayo onyesha uzalishaji wa mazao ya biashara kwa ajili ya kuchangi asokoni na wakulima wa maeneo ya vijijini.

Kwenye eneo la kuchambua kahawa, mkulima ameketi chini akichagua matunda mekundu na mabichi ya kahawa, kutoka kwenye vyombo vikubwa. Hali inayoonyesha kazi ya mikono katika usindikaji wa zao la biashara, linaloingiza kipato kwa jamii vijijini.

Kwenye shamba la mbogamboga linaloonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, wakulima wawili wameinama wakihudumia mimea ya: kabichi, karoti na beetroot; iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Hali inayoonyesha kilimo cha mazao ya biashara yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni na kuongeza kipato cha wakulima wa maeneo ya vijijini.

Shamba lenye migomba iliyokomaa inaonesha uzalishaji wa ndizi kama zao la biashara, mimea ikiwa na majani mapana na yenye afya, mpangilio huu wa kilimo unaonesha uwekezaji wa wakulima katika mazao yenye soko thabiti na faida ya kiuchumi.

Watu kadhaa wanashirikiana kuvuna vitunguu kwenye shamba lenye udongo wa rangi ya kahawia, wakijaza magunia mekundu ya matunda kwa mwangaza wa jua iliyokomaa. Mandhari ya milima na miti kwa mbali, na mwekezo mzito wa kazi ya kilimo, ikionyesha mchango wa vitunguu kama zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni.

Wakulima kadhaa wamesimama kwenye shamba la migomba, wakitumia miti mirefu kuvuna mashina ya ndizi kutoka juu ya miti. Migomba imejaa matunda yaliyokomaa na majani yaliodondoka chini yanayonesha shughuli za kilimo zinazofanyika kwa bidii. Hili ni zao la biashara linaloleta faida kwa wakulima, kupitia mauzo ya moja kwa moja sokoni.

Watu wawili wamesimama mbele ya mti wa embe wenye matunda mengi yaliyoiva, wakishika maembe mikono mwao kama ishara ya mavuno. Mandhari hii inaonesha kilimo cha embe kama zao la biashara linaloweza kuleta kipato kikubwa kwa wakulima wa maeneo ya kitropiki.

Mkulima mmoja ameinama akivuna viazi kutoka kwenye shamba lenye mimea yenye afya, akikusanya mazao hayo kwenye rundo kubwa lililo jaa viazi vilivyo komaa mazingira ya anga yenye mawingu yanatoa muangaza hafifu yakionyesha msimu wa mavuno wa zao hili la biashara linalo changia usalama wa chakula na kipato cha wakulima.

Mimea ya nyanya imepangwa kwa mistari ndani ya chafu yenye udongo mwekundu, kila mmea ukiungwa mkono na nguzo ya mbao. nyanya ziko katika hatua tofauti za kukomaa zikionyesha uzalishaji wa biashara unaolenga mavuno ya hali ya juu.

Wakulima wanamwaga "cherry" za kahawa kutoka kwenye ndoo kubwa wakijiandaa kwa kuchambua, kukausha, kuandaa, kusafirisha na kuuza, ili kupata zao bora la biashara linaloleta faida.

Wakulima wa mazao ya biashara wamesimama shambani, wakijaza mahindi yaliyovunwa kwenye magunia makubwa ya plastiki, mimea ya mahindi yenye majani mabichi inaonekana nyuma yao ikionyesha kuwa ni msimu wa mavuno. Wanaume watatu wanashirikiana kwa mikono wakikusanya mazao haya kwa ajili ya kuuza sokoni.

Watu kadhaa wameketi kwa makini huku wakichambua matunda mekundu na ya manjano ya kahawa kutoka kwenye rundo kubwa lilio mbele yao, mikono yao inafanya kazi kwa kasi na umakini wakihakikisha ubora wa mazao hayo yenye thamani. Karibu nao kuna mifuko iliyojaa tayari ishara ya kazi ngumu inayowezesha zao hili la biashara kufika sokoni likiwa safi na tayari kwa matumizi.

Mtu mmoja ameinama kwa umakini akiihudumia mimea ya nyanya iliyokuwa ndani ya mifuko ya plastiki iliyojaa udongo. Nyanya hizo zipo katika hatua tofauti za kukomaa zikiwa na rangi ya kijani na nyekundu, kamba zilizofungwa juu zinasaidia mimea kusimama wima, ishara ya mbinu bora za kilimo cha biashara kinacholenga mavuno ya hali ya juu.

Kati ya kijani kibichi cha mazingira ya nje, ameketi binti juu ya kiti kidogo, huku ameshika kikapu kilichosheheni nyanya ngavu zilizoiva vizuri. Vikapu vingine vimejaa pembezoni vikionyesha mavuno ya kutosha amabayo yanaashiria fursa ya kilimo cha biashara. Rangi nyekundu ya nyanya hizo inavutia na kuonyesha ubora wa mazao yanayoweza kuleta faida kubwa kwa wakulima.

Trei yenye miche michanga, iliyopangwa kwa usahihi ndani ya seli za udongo, kuwakilisha hatua ya awali ya kazi ya mkulima, mchakato wa kupanda kwa umakini unaonyesha nidhamu ya kilimo, umuhimu wa maandalizi ya miche bora, na mchango wa wakulima katika kuhakikisha usalama wa chakula na maendeleo ya kiuchumi.

Miche changa inayoota kwenye udongo kwa ustadi ikionesha dhana ya wakulima, wataalamu wa kilimo wanaoanza mchakato wa uzalishaji kwa uangalifu wakizingatia afya ya udongo, ubora wa mbegu na mazingira bora ya ukuaji ili kuhakikisha mazaao yenye tija, usalama wa chakula na maendeleo ya kiuchumi kwa jamii.

Miche ya mimea inayochipua ndani ya vyungu vidogo vilivyopangwa kwa uangalifu karibu na dirisha kuwakilisha dhana ya wakulima na hatua za awali za kilimo. Mchakato wa kuandaa mazao kwa uangalifu kabla ya kuhamishiwa shambani unaonyesha uzingatiaji wa ubora na uvumilivu wa wakulima na mchango wao katika kuhakikisha usalama wa chakula na maendeleo ya kilimo cha kisasa.

Wakulima waliovuna mbogamboga safi kama karoti na tikiti, kwenye bustani iliyopangwa kwa ustadi, inayoinesha sura ya kilimo cha bustani. Mchakato huu unategemea utunzaji wa mimea, matumizi ya mbinu rafiki kwa mazingira na usimamizi wa mavuno ili kuhakikisha chakula bora, kipato endelevu na Uhifadhi wa ardhi kwa wakulima wa maeneo ya vijijini na mijini.

Wakulima wawili wanahudumia mimea ya majani inayokuwa ndani ya magunia yaliyopangwa bustanini, ikionyesha ubunifu wa kilimo mijini. Mbinu hii inatumia nafasi ndogo na udongo ulioboreshwa ili kuongeza uzalishaji wa mboga, kuboresha lishe ya familia na kuchochea kipato katika mazingira yenye changamoto za ardhi.

Mkulima mmoja wa kiume, ameinama akichunguza mimea kwenye bustani ya paa inayotumia nafasi ya mjini kwa ustadi wa hali ya juu. Mfumo huu wa kilimo cha mijini huongeza upatikanaji wa mboga safi, hupunguza gharama za usafirishaji na huimarisha usalama wa chakula katika mazingira ya mijini.

Vikopo vidogo vya plastiki vimejaa udongo na miche changa ya kijani kuonyesha hatua za awali za kilimo, wakulima hutumia mbinu hii ya kupandikiza ili kuhakikisha mizizi inakomaa vizuri kabla ya kuhamisha mimea ya shambani, jambo linaloongeza afya ya mazao na tija ya uzalishaji.

Kwenye shamba la kijijini, wakulima wameketi chini wakizungukwa na rundo kubwa la viazi vitamu walivyovuna, wakitumia makreti ya plastiki ya bluu na kijani kwa ajili ya kuchambua, kupanga na kusafirisha mazao yao, hali inayoonyesha mshikamano, bidii na umuhimu wa kilimo, katika uzalishaji wa chakula na maendeleo ya jamii .

Meza imejaa vikopo vidogo vilivyopangwa kwa mistari, kila kimoja kikiwa na mchanga na miche changa inayoota. Dirisha lenye pazia linaruhusu mwanga wa asili kuingia, huku taa ya pembeni ikiongeza mwangaza, baadhi ya vikopo vinalebo zikionyesha aina ya mbegu au maelezo ya kilimo.

Trei kadhaa zimepangwa kwa mpangilio wa gridi ndani ya chumba cha miche au kitalu. Kila trei ina miche midogo ya mimea katika hatua tofauti za ukuaji, kila trei ina lebo nyeupe inayobainisha aina ya mmea au maelezo muhimu. Mandhari hii inaonyesha hatua za awali za kilimo muhimu kwa wakulima katika kukuza mazao au mimea ya mapambo.

Mimea mirefu yenye matunda ya pilipili hoho ya manjano yamepangwa kwa ustadi ndani ya chafu. Kila mmea ukiungwa mkono na fimbo thabiti. Njia ya kati inatoa nafasi ya kupitia kwa urahisi ikionyesaha mazingira ya kazi ya wakulima wanaotumia teknolojia ya kisasa.

Safu za mboga za majani zinakuwa ndani ya mfumo wa kilimo cha wima chenye taa za bandia, kuonyesha matumizi ya mashine za kilimo cha kisasa. Teknolojia hii huongeza uzalishaji kwa kutumia nafasi ndogo, kudhibiti hali ya hewa, na kupunguza utegemezi wa misimu ya asili. Hivyo kuleta mapinduzi katika kilimo cha mijini.

Mashine ya kulimia yenye injini na juu na mikono miwili ikifanya kazi kwenye udongo kuonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo, mchakato huu wa kisasa hutumia mashine kuchanganya na kupunguza ugumu wa udongo hivyo kurahisisha upandaji, kurahisisha upenyezi wa virutubisho na kuboresha tija kwa wakulima wa kisasa wanaolenga uzalishaji wa kitaalamu.

Kwenye shamba la kisasa trekta limeunganishwa na kifaa cha kukata majani likifanya kazi ya kulima kwa ufanisi juu ya nyasi ndefu huku sehemu ya nyuma ya shamba ikiwa tayari imeshakatwa vizuri, hali inayoonyesha matumizi ya mashine za kilimo za kisasa zinazoongeza tija kupunguza kazi ya mikono na kurahisisha usimamizi wa mashamba makubwa.

Safu kubwa ya kisasa mashine ya kunyunyuliza maji na virutubisho imetundikwa juu ya mimea inayosambaza rishe kwa usawa hali inayoonyesha tekinolojia ya kilimo inayoongeza tija na afya ya mazao bila kutumia kazi nyingi za mkono.

Katika shamba la bustani, mkulima anaendesha mashine ya kuchanganya udongo aina ya "Mantis Tila" ikilima kwa usahihi na kuandaa mistari ya kupandia, huku udongo ukivunjika vizuri na kuimarisha hewa kwenye mizizi. Hali inayoonesha matumizi ya mashine nyepesi za kilimo katika maandilizi ya udongo kwaajili ya upandaji wa mboga na mazao mengine ya chakula.

Mimea michanga imepandwa kwenye trei ndefu za plastiki, katika mfumo wa haidroponi, kila mmea upo kwenye chombo chake na feni za reideni zimetundikwa juu kwa ajili ya uingizaji hewa. Mazingira haya yanaonyesha kilimo kisicho na udongo, kinachotumia maji yenye virutubisho.

Ndani ya chafu yenye mimea ilipandwa kwa mistari kwa mashine ya kisasa ya kilimo yenye mkono madhubuti, imesimama tayari kwa kazi, mkono huu umeundwa kwa ustadi ili kushika na kuchambua mazao moja kwa moja kutoka kwenye mimea. Teknolojia hii ya "Agrist" inaonyesha jinsi mashine zinavyoweza kuboresha uvunaji kwa usahihi na kwa kasi ikipunguza hitaji la kazi ya mikono na kuongeza tija kwa wakulima wa kisasa.

Ndani ya chafu kubwa yenye muundo wa kisasa, mfumo wa umwagiliaji wa juu umefungwa kwa ustadi ukitoa maji moja kwa moja kwa mimea ya majani yanayopangwa kwa mstari. mabomba yameunganishwa juu ya paa la chuma na paneli za uwazi zikirusha mwanga wa asili ndani. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya mashine za kilimo zinazoongeza ufanisi wa uzalishaji, wa kutumia teknolojia ya kisasa.

Samaki wadogo wa rangi ya machungwa na manjano wanaogelea ndani ya akwariamu yenye mazingira yaliyodhibitiwa, kuwakilisha dhana ya ufugaji wa samaki. Mbinu ya kisasa ya kuzalisha samaki kwa ajili ya chakula, biashara na uhifadhi wa mazingira; inayotegemea teknolojia ya maji safi, udhibiti wa lishe na ufuatiliaji wa afya ya viumbe hai; ili kuongeza tija na kupunguza athari kwa ikolojia ya asili.

Akwariamu kubwa yenye taa za kisasa na mazingira yaliyodhibitiwa kuwakilisha dhana ya ufugaji wa samaki, mbinu ya kisasa ya kuzalisha samaki katika mazingira ya bandia, kwa ajili ya chakula biashara na uhifadhi wa mazingira. Huku ikichangia usalama wa chakula ajira kwa vijana na kupunguza shinikizo kwa uvuvi wa asili.

Samaki wa rangi mbalimbali wanaoelea kwa utulivu ndani ya mabwawa yaliyotengenezwa kwa ustadi, kuwakilisha dhana ya ufugaji endelevu wa samaki, mbinu ya kisasa ya uzalishaji wa chakula inayochangia usalama wa lishe, kukuza ajira kwa vijana na kuendeleza matumizi bora ya rasilimali za maji katika jamii.

Samaki wa mapambo wanaogelea kwenye mazingira safi ya akwariamu kuwakilisha ufugaji wa samaki wa thamani. Mfugaji hujenga mfumo wa maji safi, kuchagua spishi zenye mvuto wa soko na kuhakikisha chakula na afya bora ili kuzalisha samaki wa kuvutia kwa biashara ya mapambo au chakula.

Samaki waliokufa wanaelea ndani ya vizimba vya kufugia kuonesha changamoto katika ufugaji wa samaki. Mchakato huu unahitaji usimamizi bora wa maji, ufuatiliaji wa afya ya samaki na matumizi ya mbinu za kisasa ili kuzuia magonjwa, kupunguza vifo na kuhakikisha uzalishaji endelevu wa chakula cha baharini.

Samaki aina ya kambale wamejaa ndani ya tanki la thaluji, wakielea juu ya maji kwa msongamano mkubwa. Mfumo huo wa ufugaji wa samaki unatumia maji yanayosambazwa kwa njia ya mabomba, ukitoa virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji wa haraka. Ufugaji huu wa ndani husaidia kuongeza uzalishaji wa protini kwa njia endelevu na yenye tija kwa jamii.

Miche ya miti iliyopandwa kwa mpangilio ndani ya kitalu chenye kivuli kuwakilisha dhana ya usimamizi endelevu wa misitu. Hatua ya awali katika juhudi za upandaji miti, uhifadhi wa mazingira na kurejesha ikolojia ya maeneo yaliyoharibiwa; huku ikichochea ajira, elimu ya mazingira na mabadiliko ya tabia kwa jamii kuhusu matumizi sahihi ya rasilimali za misitu.

Kitalu cha miche kinachosimamiwa na kwa uangalifu ndani ya msitu kinaakisi dhana ya misitu. Mbinu endelevu ya kuhifadhi, kuzalisha na kurejesha rasilimali za miti kwa ajili ya mazingira, uchumi na vizazi vijavyo.

Mazingira ya msitu yenye lango la pango miti yenye mizizi wazi na njia iliyozungushiwa uzio wa mbao kuwakilisha sekta ya misitu kwa hifadhi huendesha tathimini za kiikolojia, uthibiti uharibifu wa mazingira na kuendeleza utalii wa ikolojia kwa kutumia rasilimali za misitu kwa njia endelevu.

Mtu mmoja mzee anahudumia miche ndani ya kitalu kilichofunikwa kwa wavu wa kivuli, inaonyesha hatua ya awali ya misitu. Mchakato huu wa upandaji miche hutegemea utunzaji wa mimea changa, matumizi ya udongo wenye rutuba, na mbinu rafiki kwa mazingira ili kusaidia urejeshaji wa misitu, uhifadhi wa bioanuwai, na uendelevu wa rasilimali za asili.

Mbwa moja amesimama katikati ya njia ya udongo inayopita ndani ya msitu wenye miti mirefu na majani mengi, yanayounda kivuli cha asili. Mwanga wa jua unapenya kwa mbali kupitia matawi, ukitoa mwangaza hafifu unaoleta utulivu wa wamazingira ya misitu ya asili.

Daraja dogo la mbao, limejengwa juu ya kijito, ndani ya msitu wenye miti mingi na uoto wa asili. Muundo wake wa matawi na magongo, unaonyesha matumizi ya malighafi ya asili, ikisisitiza uendelevu na urafiki kwa mazingira katika shughuli za misitu.

Kilimo cha hydroponi kinamwezesha mkulima kukuza mboga kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo. Hivyo kupunguza gharama za ardhi na kuongeza uzalishaji katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Miundo ya PVC ya wima, ya mralo, yenye mimea inayokua kwa kutumia maji yenye virutubisho na taa za ukuaji huwakilisha dhana ya kilimo cha "Hydroponi". Mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotegemea udongo, inayowezesha uzalishaji wa mazao katika maeneo yenye nafasi ndogo kwa kutumia maji kwa ufanisi na kudhibiti mazingira ya ukuaji ili kuongeza tija, ubora wa mazao, na usalama wa chakula mijini.

Mimea Inayokuwa ndani ya kontena la plastiki, kwa kutumia maji yenye virutubisho, huwakilisha dhana ya kilimo cha Hydroponi. Mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotegemea udongo, inayotumia teknolojia ya maji na hewa kutoa virutubisho moja kwa moja kwa mizizi, kuongeza tija ya uzalishaji katika maeneo yenye nafasi ndogo na kuchangia usalama wa chakula mijini, kwa njia rafiki kwa mazingira.

Mimea ya majani inakuwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki kuonyesha sura ya kilimo cha haidroponi. Mfumo huu hutumia maji ya virutubisho badala ya udogo hivyo kurahisisha uzalishaji wa mboga katika mazingira yenye nafasi ndogo, kupunguza matumizi ya maji na kuongeza tija kwa wakulima wa mjini na maeneo yasiyo na ardhi yenye rutuba.

Mimea ya majani na viungo vinavokuwa ndani ya shelfu kwa kutumia maji nyenye virutubisho, huonesha mafanikio ya mfumo wa haidroponi, mbinu ya kisasa inayowezesha kilimo bila udongo huongeza kasi ya ukuaji na kupunguza matumizi ya rasilimali katika mazingira ya mijini.

Sanduku cha plastiki chenye mfumo wa mabomba ya ''PVC'' na vali za kudhibiti virutubisho, inatumia teknolojia haidroponi kukuza mimea ya bila udongo, kwa njia mbadala inayoongeza ufanisi, usafi na uendelevu katika kilimo cha mboga.

Katika kitalu cha haidroponi ndani ya nyumba ya kitalu ,mitaro ya plastiki imepangwa vizuri na mimea ya majani imepandwa kwenye mashimo, huku mfumo wa bomba ukisambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ikionesha mbinu ya kilimo bila udongo kwa matumizi endelevu ya mazingira.

Katika kilimo cha haidroponi mimea ya majani imepandwa kwenye sufuria za plastiki zilizo ndani ya kontena la maji lenye virutubisho. Huku bomba likisambaza lishe moja kwa moja kwenye mizizi ikionyesha mbinu ya kisasa ya kulima bila udongo.

Mimea ya majani ya kijani inakua kutoka kwenye kontena la plastiki lenye mashimo kadhaa, likiwa limewekwa juu ya sufuria la bluu. Mandhari ya nyuma ni mbao ikionyesha mazingira ya ndani. Hii ni mfano wa kilimo cha haidroponiki, mbinu ya kisasa ya kukuza mimea bila ya kutumia udongo, bali kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mfumo huu huokoa nafasi na maji kwa na ni suluhusho la kilimo endelevu mjini.

Mimea ya majani inamea juu ya changarawe ndani ya kontena lenye rangi nyeusi, huku maji kutoka kwenye tanki la samaki chini, yakizunguka na kutoa virutubisho vinavyohitajika. Mfumo huu wa haidroponi, unaonyesha mbinu endelevu ya kilimo isiyotumia udongo, inayofaa kwa maeneo madogo na yenye matumizi bora ya rasilimali.

Mimea ya aina moja imepandwa kwenye maboksi meupe ya plastiki, ikikua bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho, mimea imepangwa kwa mistari na inaonekana yenye afya, ikionyesha ufanisi wa kilimo cha haidroponi, mfumo huu unatumia maji kidogo na nafasi ndogo.

Majani ya kijani yanamea kutoka kwenye neti ndogo zilizowekwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki, yakipokea virutubisho kupitia maji yanaopita ndani ya mfumo huo; mpangilio huu wa nje unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo bila udongo, inayowezesha uzalishaji wa chakula cha kwa ufanisi, hata katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mashine ya kuvuna mazao aina ya kombaini havesta ikifanya kazi shambani, ikiwakilisha dhana ya kilimo cha viwandani. Mfumo wa kisasa unaotumia teknolojia ya hali ya juu kuongeza kasi ya uvunaji, kupunguza gharama za kazi na kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa, ili kukidhi mahitaji ya soko na kuimarisha usalama wa chakula kwa jamii."

Wafanyakazi waliovalia glavu na aproni, wanachambua pilipili hoho kwenye mashine ya kusafirisha, kuwakilisha kilimo cha viwandani. Mfumo wa uzalishaji wa chakula kwa wingi unaotegemea teknolojia, usafi wa hali ya juu, na udhibiti wa ubora, ili kukidhi mahitaji ya soko la kitaifa na kimataifa.

Shamba kubwa la kabichi lililopangwa kwa mpangilio wa kitaalamu, kuwakilisha dhana ya kilimo cha viwanda. Mfumo wa uzalishaji wa chakula kwa wingi unaotegemea teknolojia, mbinu za kisasa za kilimo na usimamizi wa rasilimali kwa ufanisi ili kukidhi mahitaji ya soko, kupunguza gharama za uzalishaji na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika sekta ya kilimo.

Mimea ya nyanya inayokua kwa mpangilio ndani ya chafu yenye mfumo wa umwagiliaji wa matone huwakilisha dhana ya kilimo cha viwandani; Mbinu ya kisasa inayotumia teknolojia kudhibiti mazingira ya uzalishaji kuongeza tija kwa kutumia rasilimali kwa ufanisi na kuhakikisha upatikanaji wa mazao bora kwa soko la viwandani na kimataifa.

Shamba kubwa la kabichi lililopangwa kwa mpangilio wa kitaalamu huwakilisha dhana ya kilimo cha viwandani. Mfumo wa uzalishaji wa mazao kwa wingi unaotegemea teknolojia, mbinu za kisasa za kilimo na usimamizi wa rasilimali kwa ufanisi ili kuongeza tija, kupunguza gharama za uzalishaji na kukidhi mahitaji ya soko la ndani na la kimataifa.

Safu za vitalu vya kisasa vilivyojaa mimea vikiwa vimefunikwa kwa plastiki inayopenyesha mwanga, vinaonyesha kilimo cha viwandani kinachotegemea teknolojia ya kudhibiti mazingira, wakulima huwekeza kwenye miundombinu ya hali ya juu ili kuongeza mavuno kudhibiti hali ya hewa na kuhudumia masoko ya kitaifa na ya kimataifa.

Wafanyakazi waliovalia sare za kijani wanapanga mashada ya maua ndani ya kiwanda cha usindikaji kuonyesha sura ya kilimo cha viwandani, mchakato huo wa uzalishaji wa maua hutumia mbinu za kitaalamu, vifaa maalumu na viwango vya juu ili kuhakikisha ubora, usalama na uendelevu wa bidhaa zinazotoka shambani hadi sokoni.

Kilimo cha kisasa cha viwandani ndani ya chafu yenye miundo ya plastiki, kinatumia teknolojia ya kupanda mistari kwa upangilio wa kitaalamu, mazingira yanadhibitiwa ili kuongeza uzalishaji, kupunguza matumizi ya rasilimali, na kuhakikisha mavuno ya kiwango cha juu kwa kina mita ya ardhi inayotumika.

Kwenye shamba kubwa la kilimo cha biashara, wakulima watatu wameinama wakihudumia mimea ya kabichi; iliyopandwa kwa wingi kwenye mistari iliyojaa majani. Huku magugu machache yakionekana kati ya mimea. Hali hii inaonesha uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa, unaotegemea nguvu kazi ya binadamu na mbinu ya kisasa za kilimo cha mashamba makubwa.

Chai ya kijani kibichi. Wakulima wanakusanya majani kwa mikono na kuyahifadhi kwenye vikapu vikubwa vya mgongoni. Hali inayoonyesha kilimo cha viwandani kinachotegemea nguvu kazi ya binadamu, kwa uzalishaji wa mazao ya biashara.

Wafanyakazi wa kilimo cha viwandani wamesimama kwenye safu ya meza za kazi. Kila mmoja akiwa amevalia koti la kijani, glavu, na kilemba cha rangi ya chungwa au kijani. Kila mfanyakazi anashughulika kufunga mashada ya maua, kwa karatasi ya kahawia, kisha kuyaweka kwenye vyombo vya plastiki vya bluu vilivyopangwa kwa utaratibu.

Ndani ya chafu kubwa yenye matao chuma na plao ya plastiki, mimea ya kijani imepangwa kwa mistari ya juujuu, ikionyesha uzalishaji wa kisasa wa kilimo cha viwandani, mabomba ya umwagiliaji yameunganishwa kwa ustadi yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, ili kuongeza tija na kupunguza upotevu wa rasilimali.

Mrija mweusi wa matone unaopita katikati ya safu za mimea changa kwenye udongo wenye rutuba kuwakilisha dhana ya mifumo wa umwagiliaji, mbinu bunifu ya usambazaji wa maji inayowezesha kilimo cha kisasa katika maeneo yenye ukame, kupunguza upotevu wa maji na kuongeza tija ya uzalishaji kwa kutumia teknolojia rafiki kwa mazingira.

Mifumo ya bomba nyeusi iliyopangwa kwa mistari katika shamba lenye mimea michanga huwakilisha dhana ya umwagiliaji ya matone. Mbinu ya kisasa ya kilimo inayodhibiti matumizi ya maji kwa ufanisi, kupunguza upotevu kupitia uvukizaji na mitiririko, huongeza uzalishaji wa mazao na kuwezesha wakulima kulima kwa uhakika hata katika maeneo yenye ukame au mvua asiyotabirika.

Mji yanayosambazwa kwa kutumia mifereji kati ya mistari ya mazao, huwakilisha dhana ya mfumo wa umwagiliaji wa uso, mbinu ya jadi ya kilimo inayotegemea mvuto kusambazi maji juu ya ardhi, ikihitaji upangaji sahihi wa shamba na usimamizi wa mtiririko, ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha huku ikichangia uzalishaji wa mazao katika maeneo yenye mvua isiyotabirika.

Kwenye shamba liliyotaharishwa kwa umwagiliaji wa matone, bomba maalumu lenye mashimo limewekwa kwa mpangilio wa mstari sambamba juu ya udongo uliochimbwa vizuri ikiwa imeunganishwa na mfumo wa kusambaza maji kwa usahihi. Hali inaonyesha matumizi ya kiteknolojia ya kisasa inayolenga kupunguza upotevu wa maji na kuongeza tija katika kilimo cha mazao mbalimbali.

Bustani imepangwa kwa mistari ya mimea iliyopandwa kwenye udongo, huku bomba la matone likikimbia sambamba na kila mstari, maji hutolewa moja kwa moja kwenye mizizi ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye ufanisi wa juu na matumizi bora ya maji, mazingira yanaonesha kilimo cha kisasa na mimea yenye afya.

Shamba lenye udongo mwekundu limepandwa kwa mistari ya mimea inayochipua, huku mabomba meusi ya matone yakiwa yamelazwa kwa uangalifu kando ya kila mstari. Mfumo huo wa umwagiliaji wa matone hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea, ukisaidia kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi wa kilimo. Mandhari hii inaonyesha mbinu ya kisasa inayoweza kuwasaidia wakulima kupata mazao bora.

Mto kwenye muinuko wa kupinda unaupita katikati ya madhara yenye kijani kibichi uwakilisha mazingira ya asili muundo wa kijiografia na ujumuisha wote wa asili mabadiliko ya ardhi na mwingiliano wa maji na mimea unaonyesha uzuri wa ekolojia fursa ya kilimo cha mabonde na mvuto wa utalii wa mazingira.

Uwanja mpana wa mazao ya kijani kibichi, unaotanguliwa na miti ya miamvuli yenye matawi yaliyosambaa kuwakilisha mandhari ya asili, muunganiko wa ardhi ya rutuba, mimea ya kienyeji na anga lenye mawingu mazito, unaoonyesha uzuri wa mazingira ya vijijini, fursa za kilimo endelevu na mvuto wa utalii wa ikolojia.

Mto unaopenya katikati ya miamba na nyasi katika madhari ya vilima vyenye miti michache huwakilisha dhana ya madhari ya asili. Muunganiko wa vipengele vya kijiografia na ikolojia vinavyo onesha uzuri wa mazingira, kuchochea tafiti za ikolojia, utalii wa mazingira na uhamasishaji wa uhifadhi wa vyanzo vya maji na bayoniuhai.

Mto wenye maji ya matope ukipinda katikati ya mandhari ya kijani kibichi yenye miti iliyosambaa kuwakilisha uzuri wa mazingira ya asili, muundo wa kijiografia unaoonesha rutuba ya ardhi, fursa za kilimo cha mabonde na mvuto wa utalii wa ikolojia.

Chupa kadhaa za kuhifadhi dawa za asili zikiwa zimewekwa kwenye meza tayari kwa kuuzwa kwa wateja ambao wana uhitaji wa dawa hizo

Mandhari ya milima inayopambwa na mashamba ya rangi ya kijani kibichi na anga lenye mawingu mepesi. muwakirisho uzuri wa mazingira ya asili. Muonekano unaochochea utalii wa ikolojia, kutoa fulsa za utafiti za ikolojia na kijiografia na kuimarisha uelewa na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira kwa maendeleo endelevu.

Mandhari pana yenye mashamba, maeneo ya miti na muonekano wa maji kwa mbali kuwakilisha dhana ya mandari ya asili muundo wa kiikolojia unaoonyesha muingiliano wa ardhi, maji na mimea katika kuunda mazingira yanayofaa kwa kilimo. Uhifadhi wa vyanzo vya maji na utalii wa mazingira huku ya kichochea uelewa wa umuhimu wa matumizi endelevu wa rasilimali za asili.

Madhari ya mazingira ilio na vichaka vya kijani, Mimea ya polini chini ya mbanga lenye magugu mepesi yakiwakilisha Dhana ya madhari ya asili. Muundo wa kiikolojia unaonesha unaonesha muingiliano wa ardhi pamoja na mimea katika kuunda mazingira yanayofaa kwa ajiri ya kuhifadhi binadamu hai tafiti Inaonesha mazingira ya kiikolojia inachochea Uendelevu wa lasilimali ya uoto wa asili

Mti mkubwa wenye majani mengi, uliosimama kwenye uwanda wa kijani, mbele ya milima Kilimanjaro kwenye kilele cha theruji kuwakilisha dhana ya mandhari ya asili, muunganiko wa vipengele vya kijiografia na kiikolojia vinavyoonesha uzuri wa mazingira, kuchochea utalii wa kiikolojia na kuimarisha umuhimu wa uhifadhi wa urithi wa asili kwa maendeleo endelevu.

Mandhari ya milima yenye muinuko wa taratibu, miti iliyopangwa kwa mpangilio wa asili na anga la bluu linachangaanyika na mawingu mepesi kuonesha utulivu wa mazingira. Muonekano unaofaa kwa utalii, tafiti za ikolojia na elimu ya mazingira.

Mto unaopinda katikati ya mandhari kame, yenye visiwa vidogo na miamba. Huibua uzuri wa ikolojia ya maeneo kame. Muonekano unaonyesha umuhimu wa vyanzo vya maji, katika kuhifadhi bayonuai kuendesha kilimo cha ukanda wa mto, na kuchochea utalii wa mazingira katika maeneo yenye changamoto za hali ya hewa.

Mandhari tambarare yenye vichaka vidogo, majengo ya vijijini na milima ya mbali, chini ya anga lenye mawingu kuibua hisia za utulivu wa asili. Muonekano unaoelezea maisha ya vijijini, urithi wa ekolojia savana na fursa za utalii wa mazingira au uhifadhi wa ardhi.

Barabara ya udongo inayopinda katikati ya nyasi za kijani inafungua muonekano wa ziwa tulivu linalozungukwa na vilima, mandhari ya kuvutia inayochanganya utulivu wa asili na uzuri wa anga lenye mawingu yaliyopasuka na mwanga wa jua.

Kwenye mandhari la bwawa la maji lililozungukwa na vilima vya kijani, ukuta wa bwawa uliojengwa na mawe yanaonekana upande wa kulia huku maji tulivu ya bluu yakionyesha kiwango cha chini cha ujazo na njia ya lami ikipita mbele ya vichaka vya kijani. Hali inayoonyesha matumizi ya miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kuhifadhi maji, kudhibiti mafuriko na kusaidia uzalishaji wa umeme wa maji; katika mazingira ya ardhi asili yenye utulivu.

Muonekano wa juu wa bwawa kubwa la maji liliozungukwa na udongo mwekundu na uoto wa kijani unaoonyesha mandhari ya kipekee ya kanda ya milima. Barabara ya lami inapita pembeni mwa bwawa hilo ikielekea kwenye miundombinu ya bwawa linalotumika kudhibiti maji. Mchanganyiko wa rangi na maumbo ya asili pamoja na miundo ya kibinadamu unaonyesha ushirikiano kati ya mazingira na maendeleo ya miundombinu.

Miti miwili ya mninga yenye matawi yaliyosambaa kwa upana yamesimama kwenye uwanda wa nyasi kavu huku njia ya udongo ikipita katikati kuelekea upande wa mbali, anga ni safi na la buluu likitoa mwangaza wa asili unaoangazia mandhari ya savana, mpangilio huu wa miti na uwazi wa ardhi unaonyesha utulivu wa mazingira ya kanda za tropiki zenye hali ya joto na mvua wastani.

Barabara ya vumbi, inapita katikati ya ardhi kavu yenye vichaka vidogo vilivyotawanyika. Milima midogo inaonekana mbali chini ya anga lenye mawingu mepesi. Mandhari inaonyesha uzuri wa jangwani na hali ngumu ya mazingira ya asili.

Mashamba yaliyopangwa kwa mistari ya kupendeza, yanapanda miteremko ya milima, yakionyesha kazi ya binadamu iliyoambatana na uzuri wa asili. Kati ya mandhari haya nyumba ndogondogo zimejificha kati ya miti, ikiongeza haiba ya maisha ya vijijini yenye utulivu na maelewano na mazingira.

Twiga mmoja amesimama kwa utulivu, katikati ya vichaka vya kijani akitazama mbele. Huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali chini ya anga lenye mawingu mepesi. Mandhari hii ya kipekee inaonesha muunganiko wa maisha ya porini na maendeleo ya mijini ikitoa taswira ya usawa kati ya uhifadhi wa mazingira na ukuaji wa miji.

Mfugaji aliyevalia mavazi yakujikinga anachunguza mzinga wa nyuki kuonyesha sura ya ufugaji wa nyuki, mchakato huu unategemea utunzaji wa makundi ya nyuki, usafi wa mizinga na uvunaji wa asali ili kuzalisha bidhaa bora kama asali, nta kwa matumizi ya chakula na dawa.

Kwenye ufugaji wa nyuki wafugaji wawili waliyovaa mavazi ya kujikinga kuangalia mzinga uliyojaa sega la asali na nyuki hai, hali inayoonyesha uzalishaji wa asali na mchango wa nyuki katika ukuaji wa mazao ya kilimo.

Ufugaji wa mbuzi katika mazingira ya kijani yenye mimea ya mahindi unaonesha mbinu za kilimo mseto; mfugaji akiwatunza mbuzi waliotandikwa kwa kamba akihakikisha afya, lishe na usafi wa mifugo ilikuongeza tija na kipato cha kaya.

Mkulima wa mifugo amesimama ndani ya zizi la mbao, akiwalisha mbuzi kwa kutumia tawi lenye majani ya matunda madogo. Mbuzi kadhaa wamesimama karibu wakinyosha shingo zao kuelekea chakula kwa hamu. Zizi hilo limeezekwa kwa bati na baadhi ya mbuzi wamefungwa kwa kamba, wakionyesha utaratibu wa ufugaji unaolenga kuwahudumia kwa uangalifu.

Kuku wa mayai waliowekwa kwenye vizimba vya mpangilio ndani ya banda la kisasa kuonyesha sura ya ufugaji wa kisasa wa kuku, mfumo huu hutumia vifaa vya kuainishia na kunyoshea, vilivyopangwa kitaalamu ili kuongeza uzalishaji wa mayai kudhibiti afya ya mifugo na kuhakikisha usafi wa mazingira kufugia.

Banda la kuku, lenye paa la bati na sakafu ya nyasi kavu linawafanyakazi waliovaa makoti meupe, wanashughulikia kuku wengi waliokusanyika karibu na vyombo vya chakula na maji, wakihakikisha usafi, lishe bora na mazingira salama kwa ajili ya uzalishaji wa nyama na mayai katika kilimo cha kisasa cha kuku.

Mistari ya miche changa ya mahindi inayoota kwa mpangilio sahihi katika udongo wenye rutuba ukiwakilisha kilimo cha mbegu, mchakato wa kuchagua, kupanda, na kutunza mimea kwa lengo la kuzalisha mbegu bora zenye viwango vya juu vya uotaji unaochangia usalama wa chakula biashara ya kilimo na kuhifadhi wa urithi wa kilimo hai.

Mandhari ya ndani ya chafu kubwa yenye safu za trei za miche, mimea changa inayopokea mwanga wa asili huwakilisha dhana ya kilimo cha mbegu, mchakato wa kuzalisha mbegu bora katika mazingira yaliyodhibitiwa unaolenga kuongeza viwango vya uotaji kuimarisha usalama wa chakula na kuwezesha wakulima kupata mbegu zenye ubora wa kimataifa kwa ajili ya uzalishaji endelevu.

Miche changa inayoota kwenye udongo ndani ya kontena dogo huwakilisha dhana ya kilimo cha mbegu, mchakato wa kitaalamu wa kuzarisha mbegu bora kwa ajili ya kilimo endelevu unaohitaji udhibiti wa mazingira ya ukuaji, ufatiliaji wa afya ya mimea na uhifadhi sahihi wa mbegu ili kuhakikisha mazao yenye tija kustahimili mabadiliko ya tabia ya nchi na kuchangia usalama wa chakula kwa jamii.

Wakulima wakishirikiana kupanda mbegu kwenye kitalu, kilichoinuliwa kuwakilisha dhana ya kilimo cha mbegu. Mchakato wa kitaalamu wa kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya kilimo endelevu, unaotegemea usimamizi wa ubora, ufuatiliaji wa afya ya mimea na uhifadhi sahihi wa mbegu, ili kuhakikisha upatikanaji wa mazao yenye tija, kustahimili mabadiliko ya tabia ya nchi na kuchangia usalama wa chakula kwa jamii.

Mimea changa, zilizoandaliwa kwa safu sawia katika udongo wenye rutuba, huwakilisha dhana ya kilimo cha mbegu. Mchakato wa kitaalamu wa kuzalisha mbegu bora, kwa ajili ya uzalishaji endelevu wa mazao, kuimarisha usalama wa chakula na kukuza uhuru wa wakulima, katika kuchagua mbegu zinazofaa kwa mazingira yao.

Makopo meusi yamejaa udongo na miche changa, iliyopangwa karibu na dirisha kuwakilisha dhana ya kilimo cha mbegu. Mchakato wa kuzalisha mbegu bora katika mazingira yaliyodhibitiwa, unaolenga kuongeza viwango vya uotaji, kupunguza magonjwa ya mimea na kuwezesha wakulima kupata mbegu zenye ubora wa kitaifa na kimataifa kwa ajili ya uzalishaji endelevu.

Mistari ya mahindi imepandwa kwa uangalifu kubwa kabisa katika udongo ulioandaliwa kisayansi ikionyesha jinsi teknolojia ya matone inavyoweza kuleta mageuzi makubwa katika uzalishaji wa mbegu kutoka kilimo cha kawaida hadi mfumo wa kisasa unaolenga ubora, tija, na uendelevu wa mazao.

Kwenye shamba la kilimo cha mbegu mimea michanga iliyopangwa kwa mistari nadhifu, huonesha hatua ya awali ya uzalishaji wa mazao, hali hii inayodhihirisha usimamizi mzuri wa ardhi na mbinu sahihi za upandaji.

Kwenye mazingira ya ndani ya nyumba ya kitalu yenye mwanga wa kutosha, trei nyingi zilizojaa miche ya mboga na mimea mingine imepandwa kwa ustadi kwenye rafu za chuma, zikionesha hatua mbalimbali za ukuaji wa mimea. Hali inayoakisi maandalizi ya kitaalamu ya mkulima anayejihusisha na kilimo cha mbegu kwa kutumia teknolojia rafiki kwa mazingira na inayowezesha uzalishaji endelevu.

Katika duka la pembejeo za kilimo rafu zimejaa mboga mbalimbali kama vile nyanya, matango, na kabichi pamoja na mbolea na viwatilifu vinavyotumika kuboresha ukuwaji wa mimea, hali inayoonyesha maandalizi muhimu ya ukulima unaojihusisha na kilimo cha mbegu.

Shamba limepangwa kwa mistari ya mimea michanga huku bomba la matone likikimbia sambamba na kila mstari, udongo umeandaliwa vizuri ukionyesha kilimo cha kisasa cha mbegu chenye matumizi bora ya maji na nafasi.

Kibanda cha mbao chenye paa la mteremko na dirisha la wavu, huwakilisha mazingira ya huduma za mifugo, miundombinu rahisi inayotumika kuhifadhi au kuchunguza wanyama kuchangia afya ya mifugo vijijini na kuimarisha upatikanaji wa huduma za matibabu kwa wanyama wa kufugwa.

Mtu aliyevalia sharti jekundu, anampapasa mbwa mkubwa mwenye kola ya rangi mbalimbali kuwakilisha huduma ya daktari wa mifugo, muingiliano wa karibu kati ya binadamu na mnyama unaonyesha upendo, uangalizi wa kiafya na umuhimu wa tiba ya mifugo katika kuboresha maisha ya wanyama na kudumisha afya ya jamii.

Daktari wa mifugo anamkagua mbwa mwenye manyoya meupe alie juu ya meza kwa ajiri ya uchunguzi, muonekano unaoleta hisia za uangalizi, upendo kwa wanyama na taaluma ya matibabu inayojumuisha chanjo uchunguzi wa kina na tiba inayolenga ustawi wa wanyama wa nyumbani na wa kufungwa.

Mbwa waliowekwa kwenye vizimba vya chuma vilivyogawanywa kwa mpangilio nje ya jengo linaloonyesha huduma za mifugo, mfumo huu wa kitaalamu hutumika kwa usimamizi wa afya za wanyama, ufuatiliaji wa tabia zao na utoaji wa matibabu salama katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Kwenye banda dogo lililotengenezwa kwa mbao za paleti na paa la bati, dirisha dogo lenye wavu limewekwa upande wa mbele huku mlango ukiwa na kitasa cha chuma. Hali inayoonyesha juhudi za kutumia vifaa vilivyorejelewa kwa ajili ya kutengeneza makazi salama ya wanyama, jambo linaloendana na huduma za mifugo na matunzo ya kiafya kwa wanyama wakufugwa.

Kwenye banda dogo lililojengwa kwa mbao za parete na paa la bahati dirisha dogo limewekwa upande wa mbele uku mlango ukiwa na kitasa cha chuma hali inayoonyesha kutengeneza vifaa vilivyolejerewa kwaajili ya makazi salama ya wanyama jambo linaloendana na huduma za mifugo na matunzo ya kiafya kwa wanyama wa kufugwa katika mazingira ya vijijini au pembezoni mwa mji.

Mbwa wawili wako ndani ya banda la nje lililotengenezwa kwa nyaya za chuma na mbao. Likiwa kwenye uwanja wa nyasi. Banda lina bakuli la maji na uzio wa mbao pembeni, likionyesha mazingira salama ya kutunza wanyama, muhimu kwa huduma za mifugo.

Twiga mwenye ulimi mrefu wa giza aligusa kamba ya uzio kuwakilisha tabia ya kipekee ya wanyama porini. Muonekano wa asili inayoonesha maumbile ya kuvutia muingiliano wa wanyama na mazingira yake katika kuhifadhi viumbe hai, katika ikolojia ya Afrika.

Twiga aliyeinua shingo yake juu ya uzio wa mbao katika mazingira ya kijani kuwakilisha uzuri wa wanyama pori, viumbe wa asili wanaoishi bila kufugwa wakichangia uhai wa ikolojia wa kuvutia watalii, na kuhamasisha uhifadhi wa wa mazingira kwa vizazi vijavyo.

Kwenye kona ya banda lenye nyasi kavu. Nyoka wawili wa rangi tofauti mmoja rangi ya kijivu na mwingine nyeusi, wamejikunja pamoja uku yule wa kijivu akionekana kumkaba mwenzake, hali inayooneshwa na wanyama wa porini ya kujilinda kushindania eneo la kuonesha sirika ya kuwinda katika mazingira yao ya asili.

Twiga mwenye madoa ya kahawia amesimama kwenye eneo la nyasi, akielekea kushoto nyuma Kuna miti ya kijani na upande wa kushoto kuna toroli la chakula. Mandhari inaonyesha mnyama wa porini akiwa katika mazingira ya asili akisisitiza shingo ndefu na muundo wa kipekee.